Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha makubwa, kuna watu wazima walioketi kwenye madawati huku wakiwa na madaftari yao mezani, na wapo hapa kwa ajili ya kupata elimu na kwa mbele kuna mwalimu wao aliyevaa nguo za kijivu akiwa anawaeleza jambo.

Vitabu vingi vya hadithi kwa ajili ya wanafunzi wa shulenya msingi, ambavyo vina rangi ya waridi na kuna maandishi meupe pamoja na bluu kwa juu, pamoja na picha yenye mchoro wa mtoto mdogo, wanyama wa mifugo pamoja na watu mbalimbali.

Ndani ya chumba cha bweni kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari ambapo, kuna ukuta wa rangi ya bluu. Pia kuna vitanda vya dabodeka ambavyo vimetengenezwa kwa chuma, na pia kila kitanda kina uwezo wa kubeba magodoro matatu ambayo yametandikwa kwa mashuka ya rangi ya waridi.

Ndani ya maktaba ya shule ya sekondari yenye ukuta wa rangi ya chungwa na madirisha ya vioo; kuna wanafunzi wawili wa kike wakiwa wanaangalia vitabu vilivyokuwa kwenye rafu kubwa yenye rangi nyeupe, na kwa pembeni kuna meza na viti vya kukalia.

Moja ya chumba cha darasa kwenye shule ya sekondari ambacho kina madirisha makubwa ya vyoo, na kuta rangi ya mayai; na kwa ndani kuna meza kubwa na pana zenye rangi nyeupe ambayo zina mabomba ya maji na sinki. Na pia kuna stuli ndefu za kukalia na chumba hiki hutumiwa kama maabara kwa ajili ya masomo ya vitendo ya biolojia, kemia, na fizikia.

Ndani ya maktaba kubwa iliyokuwepo chuo kikuu, ambayo ina nguzo kubwa zenye rangi nyeupe kuna madawati ya kukalia na pia kuna wanafunzi wengi ambao wameketi kwa ajili ya kujisomea huku baadhi yao wakiwa wamefungua vipakatalishi vyao.

Ndani ya chumba cha darasa chenye ukuta wa rangi ya njano ambao una makaratasi mengi yamebandikwa. Kuna wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye viti vya plastiki na mbele yao kuna meza nyeupe ambayo imejaa madaftari na vitabu vya aina mbalimbali na kwa mbele kuna mkufunzi wao aliyesimama huku akiendelea kuwapa elimu.